Watu wazima wa rika tofauti wamekusanyika ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa na mwalimu kijana aliyesimama katikati yao, anawapa wazee hawa elimu ya watu wazima ili kuwaongezea maarifa.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mzee aliyesimama mbele yao wamekaa kwenye darasa lilopangiliwa meza za mbao.

Watu wazima wa rika tofauti wamekusanyika katika eneo la darasa wakiwa wamekaa kwenye kundi kubwa na kumsikiliza mwalimu wa kiume anayewafundisha kwa kuandika na kalamu.

Watu wazima wamekusanyika wamekaa kwenye viti vya plastiki wanapata elimu ya watu wazima kutoka katika kundi la watu waliokuja sehemu hiyo, kwa ajili ya kuwafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali kama mabango.

Watu wazima wa rika tofauti wapo katika eneo la wazi huku wamewasha taa zinazowaka rangi tofauti, wanapata elimu ya utu uzimani inayowasaidia kuongezea ujuzi mbalimbali.

Katika eneo la darasa lenye wanafunzi watu wazima waliokaa kwa mpangilio mzuri, wanapata elimu nyakati za jioni, elimu ambayo walikosa kipindi walipokuwa wadogo.

Watu wazima wa rika tofauti wapo ndani ya chumba maalumu wakiwa wameweka mashine katikati yao na wanapata elimu ya watu wazima inayo waongezea maarifa.

Mwanamke mtu mzima yupo mbele ya darasa, akiwa anaendelea kujifunza kusoma na kuandika kwa kutumia chaki nyeupe na kuandika kwenye ubao mweusi, huku watu wazima wengine wakiwa wamekaa na kumuangalia kwa umakini.

Wanawake watu wazima wa jamii ya kimasai wameketi katika sehemu maalumu, wakionyesha ujuzi wao wa kushona kwa kutumia cherehani za kisasa. Wana wafundisha wanawake wengine watu wazima kupata elimu hiyo bora.

Ndani ya darasa kuna wazee wa rika tofauti pamoja na vijana wakiwa wanashirikiana kujadiliana maarifa, ikiwa ni elimu ya watu wazima wanayojipatia baada ya muda mrefu bila kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti, wanawake kwa wanaume, wamesimama na kupiga picha ya pamoja wakiwa na sura za furaha baada ya kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa rika tofauti, wako kwa ndani ya darasa wanajifunza kusoma na kuandika wakati hawakupata nafasi hiyo kipindi walipokuwa wadogo.

Jengo la darasa ya shule ya awali ya watoto wadogo lenye michoro ya kufurahisha ya midoli, mwanamke amesimama nje ya jengo hilo akichungulia mlangoni, akiwa tayari kupokea mtoto wake mdogo anayetoka shuleni hapo.

Katika shule ya kusoma watoto wadogo yenye mandhari ya kuvutia, kuna michezo ya aina mbali mbali ikiwemo mtelezo unao wezesha watoto hawa kufurahia baada ya masomo ya darasani.

Katika eneo la michezo la shule ya watoto wadogo, bembea za rangi tofauti tofauti linaoweka sehemu hii kuwa nadhifu lina watoto wadogo wanaocheza ili kufurahisha nyakati zao.

Eneo la shule ya watoto wadogo yenye mandhari nzuri na majengo ya kisasa kuna uoto wa asili wa nyasi fupi za kijani kibichi huku bembea za rangi mbalimbali zikipamba eneo hili kwa uzuri zaidi.

Katika eneo la shule ya watoto wadogo, kuna michezo ya aina mbalimbali zikiwemo bembea zilizofungwa vizuri, zinazowasaidia wanafunzi hawa kutuliza akili zao.

Katika eneo la shule ya watoto wadogo yenye michezo ya aina tofauti tofauti, kuna bembea za rangi ya kuvutia zilizopo shuleni hapo kwaajili ya michezo ya watoto hao.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wako ndani ya darasa wanajadiliana huku mbele kukiwa na ubao mkubwa wa rangi nyeupe, wanapata elimu isiyo rasmi kutoka katika eneo hili maalumu la kusoma.

Watu wazima warika tofauti wanaopokea elimu isiyo rasmi, wamekusanyika kwenye jengo kubwa lenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri wakipokea mafunzo hayo.

Mwanamke wa makamo amesimama mbele ya ubao akiwa anapata elimu isiyo rasmi kwa kujifunza kusoma na kuandika. Pembeni amesimama mwalimu wa kiume anayehakikisha wanafunzi hawa wanajua vyema kusoma na kuandika.

Mwanamama wa jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao, akiwa anaandika herufi na maneno mbalimbali ya kiswahili baada ya kupata elimu isiyo rasmi ya kujifunza kusoma na kuandika.

Wanachama wamekusanyika katika eneo la wazi wakiwa wameizunguka meza ndefu wanajadiliana kwa kutumia vifaa mbalimbali na kubadilishana mawazo katika elimu isiyo rasmi.

Wanawake kwa wanaume wako ndani ya darasa wameketi wakiwa wanaendelea kusoma, wanapata elimu isiyo rasmi kutoka katika vifaa vyao vya kusomea kama vitabu na komoyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa, watu wazima wa rika tofautitofauti wamekaa nyakati za jioni wakiwa wanasoma kwa kutumia vitabu na madaftari. Wanachukua elimu hii isiyo rasmi ili iwawezeshe kwenye maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wakike na wakiume wapo ndani ya chumba maalumu, tayari kwaajili yakupata elimu isiyo rasimi yalkutumia kompyuta zilizo wekwa vizuri juu ya meza kubwa, wanafunzi hawa wanajiongezea uwezo wakutumia kompyuta.

Wanawake wawili mafundi cherehani, wakiwa wanampa msichana mdogo elimu isiyo rasmi ya kujifunza kushona nguo kwa kutumia mashine mbili za kisasa.

Wanafunzi wa kiume wapo ndani ya darasa, wanapokea elimu isiyo rasmi ya kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza. Huku mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati yao na kuwaelekeza kwa umakini.

Mwalimu wa kigeni anafundisha wanafunzi wa rika tofauti tofauti na kuwapa nyenzo mbalimbali za elimu isiyo rasmi, hususani katika suala zima la michezo.

Katika eneo la wazi, vijana wa rika tofauti wamekusanyika, wakiwa wanabadilishana elimu isiyo rasmi kwa kutumia nakala mbalimbali kama vile vitabu na madaftari madogo.

Mwanamke aliyeshikilia kompyuta mpakato mkononi, amesimama katika eneo la wazi la darasa. Katika eneo hili anapata elimu isiyo rasmi yeye pamoja na wanafunzi wengine walioketi pembeni.

Wanaume kwa wanawake wa rika tofauti waliovalia fulana maalumu zenye rangi ya bluu wako ndani ya darasa, wanapata elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kujiongezea maarifa maalumu.

Mwanamke aliye jitanda ushungi wenye rangi nyekundu, yuko katikati ya darasa, anawapa wanafunzi elimu isiyo rasmi, ili waweze kujiongezea maarifa.

Vijana na watu wazima wa rika tofauti wako kwenye eneo la wazi lililowekewa kivuli na bati maalumu, wanafunza na kupata elimu isiyo rasmi inayowasaidia kuwaongezea maarifa.

Ndani ya darasa wanafunzi wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wameketi kwenye madawati ya mbao wanaendelea kujisomea na kufundishwa na mwalimu anae wapa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wako ndani ya chumba cha mafundi cherehani, wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi ya kujifunza kukata nguo pamoja na kushona ili kuongeza ubunifu.

Wanafunzi watu wazima, wakike na wanaume, wamesimama wakionesha vyeti vya kuhitimu mafunzo maalumu, walioyapata katika taasisi hii, inayotoa elimu isiyo rasmi kwa watu.

Kijana wa kiume anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo ya elimu isiyo rasmi aliyoyapata kutoka katika chuo, huku mwalimu wa kiume aliyevalia suti anamkabidhi cheti hicho kwa furaha kubwa.

Katika eneo la darasa lenye wanafunzi wa rika tofauti wameketi wakiwa wanajisomea, wanapata mafunzo ya elimu isiyo rasmi ili waweze kujiongezea maarifa tofauti.

Wanafunzi wako mbele ya darasa wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu wanapata mafunzo ya elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kuongezea maarifa.

Watu wazima warika tofauti wamekusanyika katika eneo la darasa wakiwa wamekalia viti vya plastiki, wanabadilishana mawazo na kujifunza huku wakiwa wanapata elimu isiyorasmi kutoka kwa walimu.

Vijana wawili wamekaa mwishoni mwa darasa wakiwa wanabadilishana mawazo na kupeana elimu isiyo rasmi kutoka katika kitabu maalumu cha dini kiitwacho biblia.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wa rika tofauti, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama pembeni akiwa anawapa wanafunzi hawa elimu isiyo maalumu tayari kwa ajili ya kuongezea maarifa.

Wanakijijini wamekusanyika chini ya vimvuli vya miti, wakiwa wanapewa semina maalumu ya elimu isiyo rasmi, kutoka kwa taasisi ya watu waliokuja kuwatembelea katika kijiji hicho.

Wanawake watu waliovaa matisheti ya kufanana wako katika eneo la darasa, wanaendelea kusoma na kujipatia elimu isiyorasmi itakayo wawezesha katika shughuli zao za kila siku.

Wazee na vijana wa rika tofauti tofauti wapo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanapeana na kubadilishana elimu isiyo rasmi huku mwingine ana andika kwenye karatasi kubwa yenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa watu wazima wa rika tofauti, wamekusanyika kupata elimu isiyo rasmi ya watu wazima; itayowasaidia kujiongezea maarifa ya kuishi katika jamii.

Kundi la watu Wa rika tofauti waliovalia nguo za kufanana wako kwenye eneo la wazi, wanapata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa kiume aliyesimama mbele Yao.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanajadiliana wanapeana na kubadilishana elimu isiyo rasmi kwa kutumia nyenzo mbalimbali za elimu kamavile vitabu na makaratasi makubwa yenye maandishi.

Mwalimu wa ufundi seremala yuko nje ha ofisi yake, amesimama na wanafunzi wachache; anawapa elimu isiyo rasmi ya kujifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya samani ya mbao.

Mwanafunzi mdogo wa jinsia ya kike ameketi darasani akiwa amefungulia madaftari pamoja na kitabu anajifunza na kujisomea, kwenye mazingira ya kupata elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba chenye kompyuta nyingi za rangi nyeupe wanawake kwa wanaume watu wazima wameketi wakiwa wanajifunza elimu isiyo rasmi ya kutumia kompyuta hizo kwa ufasaha.

Watu wazima wa rika tofauti wako ndani ya darasa, huku mwalimu wa kiume anayewapa wanafunzi hawa elimu isiyo rasmi amesimama pembeni yao, na kuwafundisha kwa ufasaha kwa kutumia vitabu.

Mwanamke aliyehitimu mafunzo maalumu anapiga picha ya pamoja na mkufunzi wake aliyevalia joho kubwa la rangi ya bluu, mwanamke huyu anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo haya kwa alama.

Wanawake wa rika tofauti wako ndani ya darasa, wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile vitabu na makaratasi makubwa yaliyobandikwa ubaoni.

Wanaume na wanawake wa rika tofauti wako ndani ya darasa kubwa, wakiwa wanajishughulisha na utoaji na upokeaji wa elimu isiyo rasmi kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kike yupo ndani na wanafunzi watatu, akiwa anawaelekeza maswala mbalimbali wanajipatia elimu hii isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu huyu ili wajiongezee maarifa yao binafsi.

Kundi maalumu la watu wanaotembea na viti vya matairi wako ndani ya jengo wanapokea semina maalumu ya elimu isiyo rasmi ili iweze kuwapa uelewa na maarifa ya kutosha.

Vijana wa kiume wako katika eneo wako katika eneo la wazi, huku wakiendelea kujiendeleza na shughuli mbalimbali za umeme, wanapata elimu isiyo rasmi inayowawezesha kufanya shughuli za kuwaingizia kipato.

Wazee na vijana wa rika tofauti wako katika eneo la darasa wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi. Kijana mmoja ameinamia meza ya mbao akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa la rangi nyeupe.

Wazee na vijana wa rika tofauti, wamekusanyika ndani ya darasa moja kubwa wakiwa wanandelea kusoma na kuabadilishana mawazo, katika harakati za kujipatia elimu isiyo rasmi.

Mwanamama aliye shikilia cheti cha maandishi yanayosomeka "Cheti cha kuhitimu", akiwa anaonyesha cheti hichi kwa furaha baada ya kuhitimu mafunzo ya elimu isiyo rasmi.

Watu wazima wa rika tofauti wapo ndani ya ukumbi maalumu wanaopokea elimu isiyorasmi kutoka katika taasisi mbalimbali zilizokuja sehemu hiyo Kwa ajili ya kuhakikisha watu hawa wanapokea elimu hiyo.

Mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia kofia, yuko mbele ya darasa lenye wanafunzi wa rika tofauti (wanawake kwa wanaume). Anawapa mafunzo ya elimu isiyo rasmi kwa kuwafundisha kwa ufasaha kwa kutumia vitabu.

Wanafunzi wanao pata elimu isiyo rasmi katika taasisi husika, wameketi katika chumba cha maktaba wanaendelea kujisomea huku nyuma yao kukiwa na rafu iliyosheheni vitabu vya aina tofauti.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wamekusanyika ndani ya darasa moja, wamekaa kwenye meza na viti vya mbao, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa wakufunzi, waliofika kaika eneo hilo.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wameketi wakiwa wanasoma kwa ufasaha, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa walimu waliopo ndani ya darasa hilo.

Wanaume wawili wa makamo wapo katikati ya uoto wa asili wenye nyasi fupi na miti mirefu wanajadiliana kwa kutumia kitabu, wakiwa wanabadilisha elimu isiyo rasmi ili kuongezea maarifa.

Wanawake na vijana wa rika tofauti wako ndani ya chumba maalum chenye kompyuta kila meza. Wanapokea elimu isiyo rasmi ya kutumia kompyuta kwa ujuzi wa kitaalamu.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi, wakiendelea kupata elimu isiyo rasmi ya kuchora na kusoma alama mbalimbali zilizoandikwa kwenye makaratasi makubwa.

Katika ukumbi mkubwa, vijana wa rika tofauti wamekusanyika. Wanapeana elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyesimama katikati yao na kuwafundisha kwa umahiri mkubwa.

Ndani ya darasa kuna watu wa jamii tofautitofauti, wameketi wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka taasisi maalumu. Wanafunzi hawa wamekaa wakisikiliza kwa makini na wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa rika tofauti (wanaume) wako ndani ya chumba kimoja, wakiwa wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kutumia simu za kijanja za mkononi ili kubadilishana maarifa.

Wanaume na wanawake wako katika chumba kimoja, wakiwa wanaendelea kupeana elimu isiyo rasmi na kuongezeana maarifa wanatumia vifaa mbalimbali kama vile madaftari na vitabu.

Watu wazima wa rika tofauti wako katika eneo la darasa, wanapata elimu isiyo rasmi ya namna ya kufanya mazoezi ya viungo vya mwili wakiwa wanaelekezwa na kiongozi wao anayefanya kwa mfano.

Katika eneo la darasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi, wakiwa wanaendelea kuandika kwenye makaratasi yenye rangi nyeupe baada ya kupata mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi.

Bwana shamba amesimama katikati ya vijana waliokaa kwenye viti vya plastiki, anawapa elimu isiyo rasmi ya mimea namna ya kupata mimea yenye ubora na mazao mengi.

Watu wazima wa rika tofauti wamekusanyika katika ukumbi wa nyumba, wakiwa wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kuandika katika makaratasi meupe na wengine wanaskiliza kwa ufasaha.

Kijana wa kiume ameketi na wanawake wawili wa makamo, akiwa anawapa elimu isiyo rasmi ya kutumia kompyuta iliyowekwa juu ya meza. Kompyuta hii mpakato hurahisisha elimu na kuwasaidia watu kujisomea kwa urahisi.

Ndani ya darasa lenye watu wazima wa kike na wa kiume, mwanafunzi mmoja anakusanya mtihani wake mbele baada ya kupokea mafunzo maalumu ya elimu isiyo rasmi na kuhakikisha amepata uelewa wa kutosha.

Wanawake wako ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta zilizopangwa kwenye kila meza wanapokea elimu isiyo rasmi ya kutumia kompyuta hizo huku mwalimu wa kike anapita kwa kila mwanafunzi kwa ajili ya kuwaekekeza.

Ndani ya darasa kuna wanawake wa rika tofauti wakiwa wamejitanda kanga, wanachukua elimu ya watu wazima nyakati za jioni, mezani wameweka madaftari na vitabu vinavyowezesha suala hilo.

Vijana wa kiume wamesimama pembeni mwa darasa wakiwa wanajadiliana kwa kutumia karatasi iliyobandikwa ukutani, katika darasa hili linalotoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima wa rika lote.

Watu wazima na vijana wa rika tofauti wamekaa kwenye meza iliyotandikwa vizuri, wameweka makaratasi na nyaraka tofauti wakiwa wanajadiliana na kubadilishana maarifa mbalimbali.

Mwalimu mzee yupo ndani ya chumba kikubwa na wanafunzi wa kiume, akiwa anawapa elimu isiyo rasmi na kuwafundisha mbinu mbali mbali za kufanya katika michezo.

Vijana watu wazima wa kike na wa kiume wako ndani ya darasa, wanaendelea kujifunza kwa kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato. Katika eneo hili wanapata elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa rika tofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa kizungu aliesimama mbele ya darasa hilo, elimu hii huwafunza na kuwapa maarifa tofauti waliokosa wakati wa umri mdogo.

Vijana wawili wa kiume wako ndani ya chumba cha darasa, chenye madirisha yanayoingiza mwangaza na hewa ya kutosha, wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kutumia vitabu na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wamekusanyika wa rika tofauti tofauti, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliye simama mbele ya darasa hilo, na kuwafundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa rika tofauti wanawake kwa wanaume wamekusanyika ndani ya darasa moja, wakiwa wanapokea mafunzo na elimu isiyo rasmi kutoka kwa watu waliojitolea kuwafundisha, wanasoma kwa kutumia vifaa mbali mbali kama vile kompyuta mpakato.

Wanafunzi watu wazima wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa, wanapata elimu isiyo rasmi pia wanaandika na kujibu mitihani wanayopewa, ili kuangalia uelewa wao.

Mwanamke mtu mzima anayepata elimu isiyo rasmi kutoka shuleni hapa, yupo ubaoni akiwa anaandika kwa kutumia chaki nyeupe, anajifunza kusoma na kuandika kwa ufasaha lugha ya kiswahili.

Wanawake wawili wameketi na mwanaume mmoja, wakiwa wanasoma kwa pamoja na kubadilishana mawazo; wanapata elimu isiyo rasmi katika eneo hili lililojengwa vizuri.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni yuko mbele ya ubao wenye rangi nyeusi uliobandikwa karatasi za rangi nyeupe, anapokea elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayofundisha kusoma na kuandika na kuongeza maarifa.

Wanafunzi watu wazima wako katika eneo la ukumbi mwingine amepiga magoti na mwingine amechuchumaa wanapeana ujuzi wa elimu isiyo rasmi wa kutengeneza picha za mapambo.

Wanafunzi waliokuwa wanasoma elimu isiyokuwa rasmi wa nchini na wanne ya nchi wanapita picha kwa pamoja wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na kofia zao baada ya kuhitimu masomo hayo.

Mwanaume mtu mzima, yuko ndani ya darasa, ameketi kwenye kiti cha mbao, pamoja na meza, anaandika kwenye daftari. Anapokea elimu isiyo rasmi ndani ya darasa hili kutoka taasisi maalumu zilizo jitolea.

Wanawake wamekusanyika ndani ya darasa wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi ya watu wazima, wanafundishwa kwa ufasaha mkubwa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliye simama mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wako ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kufanya mtiani wa kuhitimu mafunzo ya elimu isiyo rasmi kuhakikisha wamepata maarifa.

Ndani ya chumba chenye kompyuta nyingi, watu wazima wa rika tofautitofauti pamoja na vijana wanaendelea kutumia kompyuta hizo, ili kujiongezea maarifa ya elimu isiyo kuwa rasmi.

Katika eneo la darasa la shule ya msingi lenye majengo ya kupendeza, nje kuna uoto mwingi wa kiasili wa nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu sana.

Katika shule ya msingi kuna ratiba iliyobandikwa na kuonyesha siku za wiki. Siku hizo zimetengenezwa vizuri na kutofautishwa kwa rangi tofauti, ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa.

Vitabu vya masomo mbali mbali vimepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe, vitabu hivi vinatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi ili viweze kuwaongezea maarifa na kuwasaidia katika mambo mbali mbali.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike yuko mbele ya darasa, lenye wanafunzi waliovalia sare zao za rangi ya njano na dhambarau, wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsi ya kike, amesimama mbele ya ubao, akiwa anawafundisha wanafunzi lugha ya kiswahili, kwa kuandika ubaoni, kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Katika eneo la shule ya msingi lenye rafu kubwa za rangi nyeupe, limepangiliwa mafaili ya rangi tofautitofauti yenye nyaraka za wanafunzi pamoja na mitihani yao iliyopita.

Katika shule ya msingi makabrasha ya mafaili yamepangiliwa vizuri na kuwekwa juu ya kabati, mafaili haya yana nyenzo mbalimbali ya taaria za wanafunzi, ikiwemo mitihani.

Katika eneo la shule ya msingi, jengo kubwa lililojengwa kwa ustadi mkubwa na kuzungukwa na miti mirefu ya rangi ya kijani. Hali hii inadhihirisha uwepo wa majengo ya kisasa ya wanafunzi wa shule za msingi.

Jengo kubwa la shule ya msingi lenye ngazi zinazopandisha juu, huku nje kukiwa na mandhari ya kupendeza ya uoto wa kijani kibichi. Hali hii inatoa mandhari bora ya wanafunzi kusoma.

Jengo la shule ya msingi lenye mandhari ya kupendeza, limesimama likiwa na taa za kung'aza. Mahali hapa ni muhimu kwa wanafunzi kupata elimu na kujifunza mambo mbalimbali ya ulimwengu.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha na maandishi; inayoonyesha hatua mbalimbali za wanafunzi kuweza kusafisha miili yao, pamoja na kusafisha nguo zao, pamoja na viatu.

Katika eneo kubwa la shule ya msingi lenye majengo ya kisasa kuna uoto wa asili wa kijani kibichi uliotapakaa, huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza na kufanana wanatembea taratibu katika eneo wazi la shule.

Kitabu cha shule ya msingi kinachomwezesha mtoto kujua hesabu za kujumlisha na kutoa. Kinaonyesha jinsi gani mtoto huyu amefanya vizuri katika somo hilo kwa kupata vema katika maswali yote.

Mwalimu wa kiume anafundisha darasa la wanafunzi wa shule ya msingi, waliovalia sare zao za kupendeza nyuma ya mwalimu kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe na njano.

Mwanamke mwalimu wa shule ya msingi, amesimama mbele ya ubao anaandika kwa chaki nyeupe kwenye ubao wa rangi nyeusi anafundisha somo la kiingereza kusoma na kuandika.

Katika eneo la shule ya msingi jengo kubwa lenye rangi za kuvutia, linawakilisha uwepo wa miundombinu inayofaa kuendeleza elimu ya wanafunzi katika ngazi ya msingi.

Kitabu cha shule za sekondari cha somo la kemia kikiwa na rangi ya bluu pamoja na njano na picha ya mwanaume, aliyesimama katika maabara akiendelea kuchanganya kemikali.

Ndani ya shule ya sekondari, kuna maabara ya kisasa yenye meza ndefu na viti vya mbao, ambako wanafunzi wa masomo ya sayansi huja katika maabara hii, ili waweze kujiongezea maarifa ya kisayansi.

Katika eneo la shule ya sekondari, upande wa mabweni ya kulala wanafunzi, kuna namba ndefu kamba hii imeanikwa sare za wanafunzi zilizokwisha fuliwa vizuri.

Wasimamizi wa mitihani katika shule ya sekondari wako nje ya madarasa, wakiwa wamepanga mitihani hiyo kwenye meza za mbao tayari kwaajili ya kuifungua na kuwapelekea wanafunzi wafanye mitihani hiyo.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anaendelea kusahihisha madaftari ya wanafunzi, amesimama na mwalimu mwingine akiwa anamuelekeza na kubadilishana mawazo mbalimbali ya namna ya kufundisha wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare zenye rangi nyekundu na bluu wameketi ndani ya darasa kwa utulivu kwenye meza pamoja na viti wakiwa katika hali ya mtihani, tayari kwa kujibu maswali waliyoelewa darasani.

Walimu wa shule ya sekondari na wasimamizi wa mitihani wamekusanyika ndani ya darasa moja, wakiwa wanafungua mitihani ya wanafunzi ambayo imefungwa vizuri kwenye mifuko ya kijani.

Katika chumba kikubwa cha maabara ya shule ya sekondari chenye mandhari nzuri ya meza za mbao pamoja na masinki ya kukingia maji. Maabara hii inavyanzo vya moto vinavyowasaidia wanafunzi kufanya shughuli zao ndani.

Katika shule ya sekondari kuna mahabara ya kisasa, kuna meza zilizo tengenezwa kwa ujuzi wa hali ya juuzi, mahabara hii imesheheni vitu mbalimbali kama vile vyanzo vya moto pamoja na maji.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wapo katika maktaba ya vitabu, wanachagua kitabu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu za rangi nyeupe, wanachagua vitabu vitakavyowafaa kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya chumba cha mtihani cha wanafunzi wa sekondari wasimamizi na walimu wamesimama mbele yao. Wanasimamia mtihani huu kwa ufasaha huku wakihakikisha wanafunzi wanafanya mtihani kwa uaminifu mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wako darasani wanapokea mafunzo na elimu kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele, nyuma ya mwalimu kuna ubao mkubwa wa rangi nyeupe na mabango makubwa ya maandishi yaliyoning'inizwa.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa chuo wamekaa. Wanafundishwa na mwalimu anayetumia teknolojia na vifaa vya kisasa kuwapa elimu wanafunzi hawa darasani.

Wanafunzi wa chuo wako ndani ya darasa wamekaa kwa mpangilio mzuri huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya darasa hilo na kuwafundisha wanafunzi hao kwa kutumia ubao mweupe na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wamekaa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa kubwa, wote wameinamia meza zao wakiwa wanaandika mtihani wao kwa umakini mkubwa sana, huku baadhi ya walimu wanapita katikati kuwasimamia.

Wanafunzi wa chuo wako katika ukumbi uliopangiliwa vizuri viti vya rangi nyekundu, wanapokea elimu inayowafaa kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati ya darasa.

Wanafunzi wa chuo, wako katika ukumbi mkubwa wenye rafu za vitabu vingi pembeni, wamekaa kwa makundi wakijadiliana, huku mbele kukiwa na ubao mkubwa wenye maandishi yanayosomeka.

Wanafunzi waliohitimu mafunzo na masomo ya chuo kikuu wamepiga picha ya pamoja, wakiwa wanarusha kofia juu wamevalia joho za rangi nyeusi na nyekundu wakiwa katika hali ya furaha ya kuhitimu masomo hayo.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwenye kimbweta, wakiwa wanajadiliana kwa furaha. Wanatumia kompyuta mpakato za kisasa, zilizowekwa juu ya kimbweta hicho, huku wengine wanatumia maandishi yaliyoandikwa kwenye vitabu.

Katika jengo kubwa lenye la darasa la kisasa, wanafunzi wa chuo wameketi wakiwa wamevalia sare zao vizuri wamekaa kwa utulivu wakiendelea kujisomea katika meza zao.

Wanafunzi wa chuo wapo wanajisomea katika chumba chenye dirisha kubwa, linaloingiza mwangaza na hewa ya kutosha wanatumia kompyuta mpakato walizoziweka mezani hapo, Ili waweze kusoma kwa urahisi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako kwenye kimbweta wakiwa wanaendelea kusoma na kujadiliana kwa pamoja, wanatumia vifaa mbalimbali kujisomea kama vile kompyuta mpakato na simu za kijigitali za mkononi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia suti amesimama mbele ya darasa la wanafunzi wa chuo kikuu, wanafunzi hawa wamekaa kwenye mpangilio mzuri wakimsikiliza mwalimu.

Ndani ya chumba kikubwa cha wanafunzi wa chuo wameketi kwa mpangilio mzuri, huku walimu wakiwa wamekaa na wengine wamesimama mbele ya darasa wanatowa elimu bora na yanayowafaa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa chuoni wapo bwenini sehemu yao ya kulala, wakiwa wanapumzika kwa kuperuzi simu zao za mkononi, baada ya siku nzima ya masomo walipokua madarasani chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo wanaojishughurisha na ujifunzaji wa kutengeneza kucha wako darasani, wakiwa wamevalia sare za rangi ya machungwa na mwalimu wao alievalia koti la rangi nyeupe anawafundisha.

Wanafunzi wakike kwa wakiume wako ndani ya darasa la chuo kikuu, wakiwa wanajisomea kimya wengine wanatumia vitabu wengine kompyuta mpakato walizoweka mezani.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa lenye wanafunzi wa chuo, wanafunzi wamevalia barakoa na wote wameangalia mbele kwa kumsikiliza mwalimu kwa umakini.

Katika eneo la darasa lenye taa na miundombinu ya kisasa, wanafunzi wa chuo wameketi darasani humo, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ya darasa anawafundisha.

Ndani ya chuo chenye watu wazima na vijana wa rika tofauti, mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama anawafundisha watu hawa, kwa kutumia nyenzo za kisasa kama vile runinga kubwa na kompyuta.

Vijana wa chuo wamekaa ndani ya darasa kwa hali ya mzunguko, huku wanamsikiliza kwa umakini mwalimu aliye simama mbele ya darasa hilo, anawafundisha na kuwapa elimu bora inayo stahili chuoni.

Wanafunzi wa chuo wanaotumia kompyuta kusoma wako darasani wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, huku mwalimu wao akipita kwa kila mwanafunzi na kuwaelekeza namna ya kutumia kompyuta hizo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wapo darasani, kila mmoja ameinamia kifaa chake na wengine wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa mbalimbali vya umeme vinavyopatikana.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako katika eneo la kazi wakiwa wanafungua vifaa mbalimbali vya umeme kwa kutumia ujuzi waliopata shuleni kwa namna ya kutengeneza vitu tofautitofauti.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, na wengine wamevalia nguo za kawaida, wako ndani ya darasa wanaendelea kujisomea kutumia kompyuta maalumu zilizowekwa darasani humo.

Mwanafunzi wa kike wa elimu ya ufundi amevalia koti kubwa la rangi ya bluu, amesimama pembeni ya mashine yenye maandishi yanayo someka "energy saving". Mashine hii inasaidia watu kuengeneza nishati mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanaojishughulisha na masuala ya ujenzi, wako katika eneo la ujenzi wakiwa wanafanya vipimo na kuleta vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya ujenzi huo.

Kijana wa kiume wa elimu ya ufundi yuko katika ofisi akiwa anatengeneza mashine maalumu, ambayo inatumika kurekebisha vitu mbalimbali vya watu majumbani na maofisini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kufanya shughuli zao mbalimbali kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mwalimu wa kiume akiendelea kuwasimamia kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa kila mmoja, akiwa anatumia kompyuta iliyowekwa juu ya meza mwalimu wa kiume aliyevalia barakoa anapita katikati yao kuwakagua.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako kwenye karakana ya magari. Wameinamia gari lililofunguliwa vifaa vyake; wakihakikisha wanalitengeneza mpaka litengemae na mteja wao aweze kutumia gari hilo tena.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wako ndani ya darasa wakiwa wanatumia mashine mbalimbali. Kutengeneza na kuunda, huku wanapata elimu bora itakayo wasaidia kipindi cha kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa shule ya ufundi wakiwa katika karakana ya magari, wanafungua vifaa tofauti vya magari ili kulitengeneza gari hilo na kuongeza ujuzi wao katika suala zima la ufundi.

Kijana wa kiume fundi umeme aliyevaa koti la rangi ya kijani, amesimama akiwa anatengeneza mashine yenye maandishi yanayosomeka "Linatronic".

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kutumia kompyuta za mezani na kompyuta mpakato huku mwalimu aliyevalia koti kubwa la rangi ya kijani anawasimamia kwa ufasaha mkubwa.

Vijana wa kiume wa elimu ya ufundi waliovalia makoti yenye rangi nyekundu, wamesimama pembeni mwa meza iliyopangiliwa vizuri vifaa mbalimbali vya elimu ya ufundi na mwalimu wao akiwa anawaelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanatengeneza simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya ufundi. Wanapewa elimu hiyo ili iwasaidie watakapoenda kujiajiri au watakapoajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako darasani. Wote wanatazama mbele kwa ufasaha na mwingine anatumia simu ya mkononi wakiwa wanapata mafunzo maalumu ya ufundi darasani hapo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa, wakiwa wanaendelea kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato na vifaa mbalimbali vya kiufundi ili kujiongezea maarifa ya ufundi bora.

Wanawake wanaojifunza ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali, wapo ndani ya darasa wanatumia unadhifu na ufahamu wa kutosha katika kuchagua vifaa vinavyofaa kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wako katika eneo la kazi. Wamevalia miwani kubwa za kuwakinga macho, wanachomelea vyuma kwa kutumia vifaa mbalimbali vyenye moto mkali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa; kila mmoja akiwa ameinamia kazi yake na wengine wanatumia kompyuta mpakato. Mwalimu aliyevalia koti la kijani anapita kwa kila mwanafunzi kukagua.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameweka vifaa mbalimbali juu ya meza ikiwemo simu zilizofunguliwa, wanatumia vifaa hivyo kuunganisha simu hizi na kuzirudisha katika hali ya ubora na kutumiwa tena.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa wanaendelea kutengeneza vifaaa kama simu kwa kutumia nyenzo mbalimbali wanazozipata chuoni hapo. Elimu hii huwasaidia kujiajiri au kuajiriwa.